Hili ni kampuni la kuuza magari aina mingi kwa mfano zile za mizigo, za milima, mabasi, bodaboda, na abiria mmoja. Zaweza kuwa nyeupe, nyeusi, nyekundu na zinginezo kulingana na mapenzi ya mtu bei pia inaambatana na aina ya guruduma unalotaka kununua, nyingi yazo zatolewa Ugaibuni, Jerumani na Marikani.

Ni dukani moja la manguo aina ya vitengee, mavazi yale yamepangwa kwa utaratibu mengine yakiwa kwenye kionyesho, yanapendeza sana na kuvutia kwa umbali. Aliyevishona yuna talanta maalum, wanunuzi wanonekana kutoka kwenye kikao kile na tabasamu usoni, ishara ya kuridhika kutokana na bei nafuu. Wazitumia kwenda sherehe, mikutano na kanisani wakiwa wamefurahi.

Hili ni duka la generali mpya kwenye mtaa mmoja. Lina bidhaa kama unga, mchele, mafuta ya kupika vitabu ,maziwa na nyinginezo. Kunazo huduma za Mpesa pamoja na mda wa maongezi. Muuzaji anawaheshimu wanunuzi wake .Pia kinachowavutia watu wengi ni kuwa kimekaribiana na baraste ambapo wanajichukulia matatu za kwenda makazini mwao. Pia bro yake ni nafuu.

Watu wamo sokoni . Vyakula tele vinauzwa humu ikiwemo nyanya , viazi , vitunguu, matunda , mihogo , maembe na bidhaa zinginezo . Bei ni fofauti ila mazao yanavutia sana kwa umbali . Wanunuzi ni wachache ingawaje wauzaji wako tayari kuyauza mavuno ili wapate riziki ya kila siku.

Ni biashara ya viatu vya wamaasai kwa soko moja jijini , yaweza kuwa ni soko maalum ya gikomba, muuzaji wa kiume anavipanga bithaa zile ili kuvutia wanunuzi wengi. Watu wengi hupenda kuzivalia wakati wa jua ,bei yake yaweza kuwa mia tatu ambayo ni nafuu kwa wananchi wengi ,inapendwa kwa kuwa na mtazamo mzuri kwenye macho ya wanawake.

Ni wakati wa mvua ya mafuriko magari mengi ya wafanyibiashara yamekwama kwa sababu ya maji mengi ila mwokozi wao yupo njiani ghafla kikundi cha AKI chaonekana kutangaza umuhimu wa kuwa na sera ya bima kusaidia bidhaa ya mwuzaji kutoenda na janga hili.

Watu wamo sokoni, mboga zimetandazwa sakafuni ili zionekane na wanunuzi nazo zingine zimewekwa kwenye magunia. Wauzaji kadhaa wamesimama kando ya mauzo yao ishara ya kwamba wako tayari kuyauza. Mazingira yaliyokaribu na soko si masafi vile. Maji machafu yanaleta ufundo kwa kuwa yamekaribia panapouziwa.

Watu wako kwenye duna la mpesa, wanaume wawili na mwanamke mmoja wanaonekana kuhudumiwa kwa foleni, kwenye jumba hilo wengine wanatoa, kuweka na kutuma pesa, ni njia rahisi ya kumaliza hivyo vigezo vyote kwa mda mfupi. Kila mteja anapewa mda wake wa siri aweze kutoa.